Hapa ninaona magari mbalimbali ya rangi aina aina ambazo ni ya watu kutoka maeneo mbalimbali . Hapa ni mahali ambako magari yanauzwa ili watu waweze wapate gari.

Hapa inamaanisha kwamba mtu anataka kula au kusangua zile zile za mtumba. Kwa hiyo mwenye biashara anaweza kupata pesa ama watu ambao hawanakula wese wanapata vile ambavyo wanahitaji ile kwa

hapana ni namna soko la makazi ambalo watu wana ili wanunue ama wakodishe isima ka ili waweze naona watu wengi wanapendelea kuwanunua ili waweze kujua ni pesa ngapi ambayo wanatakiwa kulipa

Huku inaonyesha ni sokoni ama ni madukani, ambayo watu hutoka maeneoa mbalimbali, wamefungua ili waweze wafanye biashara yao, ya kawaida, ili waweze wapate pesa ambayo wanatumia kila wakati, ili watu wengine wapate pale ambapo watauza vitu.

Hapa ninaona sokoni ambayo ni ya viatu mbali mbali, mbayo ni ya wanawake na pia kuna ya wanaume. Hii inaonshesha kwamba huyu mtu anafanya biashara ya kuuza hizi viatu ili aweze apate pesa ya kutumia kila wakati.

Hapa ninaona magari mbali mbali ambayo mwenyewe anauza ama kuna watu ambao wako mkutano na walikuja na magari kutoka kutoka maeneo mbali mbali ili waweze kuhudhuria mkutano ndio waweze kupanga mipango yao.

Haoa ni mkono ya mtu ambaye ameshika simu na alienda ama alifinya mahali ambapo inaitwa mpesa hapo inaonesha mahali pa kutuma pesa mahali pa kutoa pesa ama mahali ambako unaeza weka pesa yako.

Hapa ni naona mikono ya watu wawili. Kuna mwenye anapeana kifunguo cha gari, na kwa meza ninaona faili ambayo iko na kalamu na kuna na gari. Ama inaonyesha mfano wa gari. Inaonekana kwamba kuna mtu anafundishwa vile anaendesha gari wakati amenunua.

Ninaona mkono ya mtu akishika pesa na ni Elfu Moja , hii anaesabu wakati alipewa na mtu mwingine ama wakati amemaliza kufanya biashara yake ama wakati alitoa kutoka kwa bengi Ili ajuwe ni ngapi.

Hapa ninaona kitunguu ambacho zimefungwa kwa magunia mbalimbali na kuna mwanaume anaweka kwa gari ili apeleke kwa sokoni. Na ninaona mama mmoja ambaye anakaa kando yake ili wahesabu makunia ambazo zinatolewa kwa gari ama ambazo zinawekwa kwa gari.

Ninaona mikono ya watu wawili ambayo inaonyesha wanasalimiana pia wameshikana mkono na mwingine wa kulia inaonyesha kifunguo cha gari ama kuna kitu anaonyesha na mwingine lakini hao hawaonekani vizuri inaonyesha wanaongea pamoja

Ninaona magari ya aina mbali mbali. Hii inaonyesha hizi magari zinauzwa, ama watu walikua wameenda mkutano wakaeka magari yao kando ili wahudhurie mkutano yao ama mtu amefungua biashara ya kuuza magari.

Ninaona watu wengi sana ambao wako sokoni . Ninaona Kuna ndizi aina za aina . Kuna nyanya na ninaona watu ambao wanaketi chini na wengine wanatembea na pia inaonesha kulikuwa na wanunuzi juu Kuna matope mingi.

Hawa ni watu wawili ambao wanaongea nyuma ya gari na wamefungua mahali pa kuweka mafuta kwenye gari, huyu mwenye ameshika kufuniko ya kufungua ameweza kuweka mafuta, inaonyesha ya kwamba anaweka mafuta ama kuna kitu inaendelea hapa.

Hapa ninaona milango ambayo iliandikwa mpesa na hapa inaonyesha ni duka la mtu ambayo anauza vitu mbalimbali kama mafuta ya kupika na kadhalika ambacho anafanya yeye ili apate pesa ya kutumia ama ya kusaidia na wengine .

Hapa ninaona magari matatu. Gari la kwanza ni cheupe, gari la pili ni cheupe na gari cha tatu ni cheusi. Hili linaonyesha hapa ni pahali pa kuweka gari ama kuna mtu alifungua kampuni la kuuza magari mbalimbali.

Hapa naona watu mbali mbali yaani naona vitu ama matunda mbali mbali, naona machungwa, naona nyanya, pia kuna ndizi, hizi zinatumika wakati mtu anataka kuanza biashara ili kupata pesa ambao zinaotumiwa wakati wowote, wakati wa shule ama wakati wa kufanya biashara.

Hapa ni kituo cha maziwa cha kujitumia ambacho kinatumia kuuzia maziwa kwa wateja moja kwa moja wakati wanahitaji maziwa ama wakati watu wanataka maziwa na kutoka mahali mbalimbali ili waweze kupata maziwa.

Ninaona mkono ya mtu ambalo ilishika pesa iliandikwa elfu moja. Yeye ako na mia moja na ninaona pia ako na mia tano. Huyo mtu anahesabu ili ajue ni pesa ngapi ako nayo ili akitaka kununua kitu anajua ni pesa ngapi ako nayo ili ajiepushe makosa.

Hapa ninaona watu mbalimbali na magari mbalimbali ambao waliwekwa sehemu fulani na kuna watu ambao wanatembea. Hapa inaonyesha ni mahali ambapo kuna makutano mbalimbali ambao watu hupatana ama hapa ni mahali watu wanakutana.

Ninaona wanaona watu ambao walivaa shati cheupe ambacho kinaonyesha ya kwamba wanafanya kitu kimoja. Pia ninaona magari mbalimbali ambacho kinaonyesha ya kwamba hawa wako na mkutano ama wanaonyesha vitu mbalimbali ambayo wanataka kufanya kwa hili mkutano yao ili watu wafanye pamoja.

Hapa kuna mtu ambaye ameshika simu na amebonyeza mpesa ili aweze kutuma pesa ama aweze atoe pesa mahali alikuwa ameweka kwa muda kidogo ili aweze kutumia ama aweze kununua vitu dukani.

Hapa ninaona buchari ya kuuza nyama ya aina mbalimbali kama ni ya kuku ama ni ya ng'ombe . Kuna yenye zimewekwa kwa kamba ambayo walifunga na kuna yenye wamekatakata . Ama anapima ili wauze. Ninaona kuna watu wenye wameketi chini.

Hapa ninaona viazi. Pia kuna viazi vitamu. Pia ninaona vitunguu na kuna machungwa. Hii yote inaonyesha ya kwamba kuna mtu ambaye anafanya biashara lake ili apate pesa ndio atumie akiwa nyumbani ama alipe karo.

hapa ninaona kuna mtu alishika simu na anaonyesha inaonyesha ya kwamba huyu mtu anaona simu ama anapatia pesa yake ama kuna kitu alikuwa anataka aone kwa M-pesa

hapa ninaona soksi mbili za anafanya biashara .....yenye... wakati juu kila mtu

Hapa naona magari mbalimbali ambayo imekuja mkutano ama kulikuwepo na harusi. Hii inaonyesha kulikuwepo na sherehe kubwa kwa kijiji hii.

Hapa ninaona na pia ninaona hapa inaonyesha hapo kwa wakati hapa ndipo mtu anaenda na kuchagua ambalo amependa.

Hapa ninaona ndizi, vitunguu na viazi vitamu, hapa inaonyesha kwamba mtu alifungua kibanda hichi ili mtu aweze kufanya biashara yake ya vitu mbambali ya shambani ili aendeleze biashara yake ndio apate pesa ambazo zinatumia Kwa nyumba yake.

Ninaona duka kuu la nguo na pia viatu mbalimbali. Pia ninaona kuna watu wanachagua ili wanunue vitu mbalimbali ambacho iko kwa kiduka. Pia ninaona kuna mtu anaongea na mteja ili apewe vitu anahitaji.

Hapa ninaona magari mbali mbali. Inaonyesha ya kwamba kuna sherehe maalum kama harusi ama kulikuweko na mazishi ama pia kulikuweko na mkutano wa rais wa Kenya ama mkutano wa mbunge venye wanafanya mkutano yao na watu mbali mbali.

Ninaona viatu mbalimbali ambacho kinaonyesha ya kwamba hapa ni pahali ambapo mtu alifungua ili afanye biashara yake. Na ninaona mtu ambaye anatembea ndani yake. Hii inaonyesha ni yake ama ni mtu ambaye anatafuta kiatu inatoshana na mguu yake.

Naona pesa ya zamani, ambayo zilikua zinatumia kabla ya kubadilisha. Hii ni elfu moja, ambayo ilikua na picha ya Mzee Jomo Kenyatta na pia kulikuweko na picha ya ndovu na nyati. Hizi zilikua zinatumika kitambo kidogo.

Hapa ninaona wamama ambao wanaketi, na pia kuna wenye wanasimama, pia ninaona nyanya, machungwa na parachichi, hii inaonyesha kwamba hapa ni soko ambalo watu wanakuja kununua vitu mbali mbali, ambao wanatumia kwa nyumba ama ambao wanakula ama wenye wanafanyia biashara.

Ninaona shilingi elfu moja ya zamani ambayo ilikua inatumika kabla nchi ya Kenya kubadilisha pesa ikue mpya, hii ninaona elfu moja yenye ilipangwa hii inaonyesha mtu alikua amefanya biashara ama alikua ameweka mahali pesa yake.

Hapa ninaona magari mbalimbali ambayo watu wakiitaji kununua gari anakuja hapa ili waweze kupata gari ambayo anahitaji ili aweze kutumia akienda kwa kazi ama wakati anataka kuenda mahali.